Wapeana ujumbe wameketi wakiskiza wale ambao wanawatolea ujumbe kwa chini naye kuna mpiga picha ambaye anaangalia kile ambacho kinaendelea katika kupeana huduma.

Hapa ni mahali ambapo watu wanapewa huduma tofautitofauti za nchi kwa njia ya bure. Kama ambavyo tunamwona mwanadada huyu ambaye ni polisi ameketi mbele ya mpeana huduma hapo huduma centre .

Hapa ni mahala ambapo unaenda na elezee kinachokusumbua au upewe hotuba kuhusiana na yale mahitaji unahitaji kutumiwa kupitia njia ya kuhudumiwa kwa wananchi.

Hapa koti mpya inafunguliwa, kama ambavyo tunamwona jaji mkuu Martha Koome pamoja na naye huyu wakili James Orengo wakiwa wameketi kwa njia moja maridadi, nayo pia nikama wanasherehekea kufunguliwa kwa koti hii.

Washabiki wa timu ya Gor Mahia wako katika uwanja na wanaendelea kushabikia timu yao wakiwa na furaha riboribo wamejawa na furaha mpwitompwito.

Mashabiki wako katika hali yao ya kushabikia timu ambayo inaonekana inacheza kwa njia moja maridadi kabisaa. Mashabiki hawa wako na furaha riboribo kama ambavyo tunavyoona, wengine wamebeba vuvuzela wengine wakipiga mayowe kwa mdomo.

Matangazo ya ujumbe ya kuongea ya wale watu ambao watapatana kuongea na kutafutiana njia ya kusikilizana ndio wapate kuwa kimoja ya wananchi.

Mzee amekuja kupata huduma tofauti tofauti kupitia Hudama la, ya Kenya, huyu mwanadada ni kama alikuwa anamuuliza maswali kuhusiana na yale ambayo yanaweza kuwa yalimpeleka pale.